Kundi la watu wameizunguka meza. Mwanamke mmoja anafanya kazi kwenye tarakilishi huku akiwaelekeza wanaume wawili waliokaa na wengine wamesimama nyuma yake. Mazingira haya ya utumishi yanajumuisha mabango yenye nembo ya Huduma Centre.

Mwanaume mmoja amepakwa rangi ya kijani na nyeupe ,amevalia suruali fupi. Amesimama mbele ya umati wa watu na wafuasi wengine wote wamevalia nguo zenye rangi sawia na yake. Wana furaha na wanashangilia sana.

Kiongozi wa kisiasa anazungumza kwenye mkutano. Yeye amesimama karibu na jukwaa lenye maandishi KALONZO. Watu waliomzunguka wamevalia kofia pamoja na nguo zilizo za rangi ya samawati. Hili ni tukio la hotuba.

Mashabiki wengi wameketi kwenye uwanja wakishangilia, baadhi wameinua mikono yao juu na wengine wameshikilia simu na baragumu. Wote wamejaa furaha wakifurahia mchezo. Mandhari inadhihirisha umoja na shauku ya pamoja.

Wanaume kadhaa wamesimama mbele ya ofisi, jengo limeandikwa, immigration services control office. Kwa herufi ya rangi nyeusi. Watu wote wamevalia barakoa za uso, mmoja wao aliyevaa suti, anazungumza na wenzake.

Umati mkubwa wa mashabiki umejumuika pamoja. Mikono yao imeinuliwa juu kuonyesha shangwe. Wengine wanashika simu zao ili kupiga picha au kurekodia video. Watu hao wanafurahia kwa moyo mmoja tukio la mchezo.

Wanawake wanne waliunda timu ya kikapu. Mavazi yao meusi yana jina la nchi Kenya. Moja wao ameshika mipira ya rangi ya chungwa na samawati. Kila mchezaji anatabasamu kubwa usoni mwake.

Umati mkubwa unakimbia barabarani wengine wameketi juu ya basi. Wengi wamevalia mashati ya rangi ya kijani yaliyoandikwa Gor Mahia. Gari la rangi nyekundu limetiwa nakshi na wafuasi wengi wanashangilia kwa furaha.

Excavator kubwa ya Hyundai yenye rangi ya manjano inasimama katikati ya ujenzi. Bomba za saruji zimetawanyika ardhini karibu nayo. Nyuma kuna miti na majengo kadhaa ambayo yanaonekana. Hali hii inadhihirisha ujenzi.

Wafanyikazi wawili wa huduma Kenya wanahudumu kwenye dawati la kutoa habari, wamevalia shati nyeupe zilizo na kola nyekundu na sketi nyeusi ambayo ni sare yao rasmi ya kazi, ofisi ni safi na imepambwa kwa nembo za huduma Kenya.

Wachezaji wa mpira wako uwanjani wakiendelea na mchezo. Mmoja amevalia jezi nyekundu na anakimbia na mpira huku anafuatwa na wengine waliovalia jezi ya manjano na buluu. Mashabiki wako jukwaani wakiwashangilia.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya kituo cha utoaji huduma. Amevalia shati ya rangi nyeupe na nyekundu na suruali nyeusi. Mabango yenye nembo ya Huduma Kenya yametundikwa ukutani na yameandikwa kuendeleza huduma bora. Mazingira haya yana lengo la kusaidia jamii.

Watu watatu wako ofisini. Mwanamume mmoja aliyevalia suti, anachukuliwa alama ya vidole vyake. Kando yake mwingine amesimama akitazama. Mwanamke mmoja ameketi kwenye dawati, akitumia tarakilishi akiendeleza mchakato.

Kiongozi wa kisiasa anazungumza kwenye jukwaa la ODM, akizungukwa na watu wengine ,wanaume wote wamevaa kofia za rangi ya chungwa wakisikiliza hotuba ,mandhari hii inawakilisha mkutano wa kisiasa.

Kundi kubwa la watu limekusanyika uwanjani, mashabiki wengi wamevaa nguo za rangi ya bendera ya Kenya, zikiwemo nyekundu, nyeusi, nyeupe na kijani, baadhi yao wanashangilia wakiwa wamebeba bendera na ving'ora, kuunga mkono timu yao.

Hati ya kusafiria ya Kenya imewekwa wazi. Jina Joshua imeandikwa. Taarifa binafsi kama urefu na rangi ya macho pia zimerikodiwa. Maneno republic of Kenya na jamhuri ya Kenya imechapishwa juu. Picha mwanaume imewekwa chini kushoto.

Kituo cha huduma za serikali kimetulia na wafanyikazi wawili wanawajibika. Mteja mmoja anahudumiwa kwa umakini na mfanyikazi mmoja mwingine akifanya kazi zake za ofisi. Mabango yanayoonyesha huduma mbalimbali yamening'inia waziwazi.

Wagu kadhaa wamejipanga kwenye kaunta za huduma katika ofisi ya serikali. Afisa wa polisi amevaa sare amesimama akiwatazama. Wateja wengine wamekaa kwenye viti wakisubiri zamu yao. Mazingira ni tulivu na ya kupendeza.

Mashabiki wa soka wamevalia jezi za manjano. Moja kati yao ametabasamu sana ameinua mkono juu kwa furaha naye amevalia kofia jeusi na wengine nyuma yake wana nguo zilizoandikwa tusker wanaonekana kuwa wamezuba.

Watu wengi wamekusanyika wakishikilia mabango yenye ujumbe PNU kazi iendelee, mmoja ameinuwa mikono yake juu akipiga kelele kwa furaha, bendera za samawati zinapeperushwa, nguo zao za rangi mbali mbali zinaendana na sherehe inayoendelea.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wapo uwanjani, mmoja amevaa jezi ya kijani akimiliki mpira mwingine ya blue na nyeupe anamfuata. Mashabiki wengi wamefurika mabango ya matangazo yako kando ya uwanja tukio linadhihirisha mchezo mkali wa soka.

Mwanasiasa mashuhuri amesimama mbele ya kamera na tarakilishi akionekana kurekodi au kutangaza. Kundi la wanaume wa kiwemo viongozi na wafanyikazi wamesimama karibu wakimtazama. Mazingira ni ya ofisi yenye kuta za mbao.

Viongozi watatu wakuu wakiwemo Moses Wetangula, Mheshimiwa William Ruto, na Jaji Mkuu Martha Koome wamesimama wakishikilia ripoti. Tukio hilo linaonekana kuwa uzinduzi muhimu wa State of the Judiciary kwa mwaka wa fedha wa 2021. Mantari iliyobandikwa Republic of Kenya yaliunga mkono hafla hiyo.

Nembo ya kuvutia inajidhirihirisha kwa rangi nyekundu iliyoangaziwa dhidi ya msingi mweusi. Kwenye kilele chake mviringo mwekundu unaonekana. Ndani yake kuna njiwa ambaye ameshika matawi. Chini ya alama hiyo kuna jina Jubilee limeandikwa kwa maandishi makubwa yanayonekana kufuatiwa na maneno mbele pamoja.

Eneo hili la kisasa hutoa huduma labda za serikali. Kaunta nyingi zimetayarishwa na wahudumu wenye tarakilishi. Wateja wanakaa wakisubiri kusaidiwa. Mabango mekundu na meupe yanatangaza huduma bora ya kusisitiza ufanisi. Hali mzima uashiria utoaji wa huduma.

Ndani ya kituo cha umma, watu wengi wamekusanyika kutafuta msaada. Maafisa wanawaazima wakitumia tarakilishi pamoja na printer . Shughuli nyingi zinaendelea. Wengine wanajadiliana na wamevaa koti nyeusi na shati za kijivu.